Duka la vinywaji aina ya pombe likionyesha bidhaa tofautitofauti za pombe zinazopatikana katika duka hilo, pembeni akiwemo mmiliki wa duka hilo amesimama.

Mteja akichota maziwa kutoka kwenye mashine iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kuweka na kuuza maziwa, kwa wateja ili kumwingizia mjasiliamali kipato.

Meza kubwa kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, inayoweza kuchukua watu takribani sita. Imewekwa ndani kama maonyesho ili kuweza kutangazwa kwa ajili ya kuuzwa.

Kiti cha mbao kilichotengenezwa vizuri kwa ustadi wa hali ya juu kikipakwa rangi na kinakshiwa vizuri ili kuweza kumvutia mteja, kikiwekwa tayari kwa ajili ya kuuza ili kuweza kupata kipato.

Sehemu ambapo watu wa aina tofautitofauti wa kike kwa wa kiume, wamama kwa wababa, hukutana ili kuweza kufanya biashara tofautitofauti. Sehemu hii huwa na wauzaji na huwa na wanunuzi wa bidhaa tofautitofauti.